Eneo maalumu linalotumiwa kutolea pesa; nje ya eneo hilo kukiwa na pikipiki mbalimbali zilizopaki, ikionyesha kuwa kuna watu ambao wapo ndani wakijipatia huduma ya kutolea pesa ili aweze kutumia katika matumizi mbalimbali.

Katika utoaji wa semina juu ya huduma ya kibenki, mwanamke mmoja aliye valia shati jekundu, akiwa anatoa matangazo pamoja na elimu juu ya matumizi ya huduma mbalimbali za kibenki kwa watu maalumu.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wanaingia na kutoka katika eneo la benki ili kuweza kuweka na kutoa pesa katika eneo hilo, waweze kuzitumia katika mazingira tofautitofauti na mazingira waliyopangilia.

Eneo maalumu linalotumia katika uuzaji wa vinywaji aina ya pombe, mhudumu akiwa anaweka vinywaji hivyo kwenye kikombe ili kuweza kumpatia mteja wake anayesubiri huduma hiyo apate kunywa kinywaji hicho.

Pombe nyingi zikiwa zimepangwa katika kabati mbalimbali ndani ya eneo maalumu, linalotumiwa katika uuzaji wa vinywaji hivyo ili watu waweze kujipatia na kuweza kulewa ili akili yao iwe imechangamka.

Ndani ya eneo maalumu lenye kupendeza, ambalo linatumika kwa ajili ya uuzaji vinywaji aina ya pombe, wapo watu wengi wakiwa wanacheza huku wanakunywa vinywaji hivyo ili waweze kulewa.

Ndani ya eneo maalumu linalotumiwa kwaajili ya uuzaji wa vilevi mbalimbali wanawake wakiwa ndani ya eneo hilo, huku wengi wao wakiwa wanakunywa vilevi hivyo ili wapate kulewa na kuweza kuchangamsha akili yao.

Eneo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa vinywaji mbalimbali aina ya pombe, mwanamke mmoja akiwa ameshika kinywaji chake na huku muhudumu akiwa anaendelea kumuhudumia ili aweze kutumia vinywaji hivyo.

Ndani ya nyumba maalum inayotumiwa katika uuzaji wa kinywaji aina ya pombe, kijana mmoja aliye simama huku ameshika kinywaji chake na kukiangalia kwa umakini, tayari kwa ajili ya kunywa.

Gari likiwa limeonyeshwa mazingira yake ya ndani ambalo lipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja, ili aweze kujipatia gari hilo lenye kupendeza kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti atakayoamua kulitumia gari hilo.

Eneo maalumu linalotumiwa katika shughuli ya uuzaji wa magari, huku magari mbalimbali yenye rangi nyeupe yakiwa yamepangwa vizuri tayari kwa ajili ya mauzo, ili wateja watakaokuja maeneo hayo wapate kuyaona vizuri na kuweza kununua.

Eneo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa magari likiwa na magari mawili yenye kupendeza ya rangi nyeusi, tayari kwa ajili ya kusubiri wateja ili waje kuangalia na kununua magari hayo kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Gari zuri lenye kupendeza likiwa sokoni kwa ajili ya mauzo huku likisubiri mteja anayeweza kuja kulinunua ili apate kulitumia katika matumizi tofautitofauti anayoweza kulitumia gari hilo.

Magari mengi yenye rangi nyeupe yakiwa katika eneo maalumu linalotumiwa kuuzia, huku yakiwa yanasubiri wateja waje kuangalia na kununua waweze kutumia katika mazingira na namna tofautitofauti watakayoamua.

Magari mazuri yenye rangi nyeupe yaliyojipanga katika mstari uliyonyooka kwenye eneo la wazi, tayari kwa ajili ya kusubiri wateja hili wake kununua magari hayo na kuweza kujipatia kipato.

Gari zuri lenye kuvutia likiwa limewekwa katika eneo la waz,i kwa ajili ya uuzaji ili wateja wapate kuliona na kulinunua. Na muuzaji ajipatie kipato kwa ajili ya yeye na familia yake.

Eneo maalumu linalotumiwa kwa ajili ya uuzaji wa magari, magari yakiwa eneo hilo tayari kwa kuuzwa huku yakisubiri wateja waje kuangalia na kununua ili waweze kuyatumia katika mazingira na namna tofautitofauti.

Eneo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa magari huku gari moja lenye rangi ya njano likiwa ndani ya eneo hilo, kwa ajili ya kusubiri mteja atakaye kuja kununua ili aweze kutumia katika matumizi yake.

Katika utoaji wa fedha kanisani kikapu maalumu chenye rangi nyekundu na nyeusi, kinachoweza kutumika katika ukusanyaji wa fedha hizo, ili ziweze kutumiwa katika mazingira mbalimbali au shida mbalimbali zinazoweza kutokea kanisani.

Mwanamke mmoja akiwa anajipimia maziwa katika mashine maalumu inayotumiwa kwenye shughuli hiyo, huku mashine hiyo ikiwa ina sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia maziwa, ambapo mteja anapata kiasi hicho kutokana na pesa atakayoweka ndani ya mashine hiyo.

Duka maalumu lililo na mashine inayotumiwa katika uuzaji wa maziwa, mashine hiyo ikiwa na eneo la kuwekea pesa pamoja na eneo la kukiingia maziwa, mteja anaweza kupata maziwa kutokana na kiwango cha pesa atakachoweka.

Kibanda maalum kinachotumiwa katika uuzaji wa bidhaa za maziwa huku mhudumu akiwa ndani ya kibanda hicho akisubiri wateja waje ili na yeye aweze kujipatia kipato kitakachomfanya ajikimu katika maisha yake.

Mashine maalumu inayotumika katika uuzaji wa maziwa ikiwa na sehemu ya kuwekewa pesa na sehemu ya kutolea maziwa, kutokana na kiwango ulicho kiweka ndani ya mashine hiyo ndiyo maziwa yatakayo toka ndani ya mashine hiyo.

Kibanda maalum kinachotumiwa katika uuzaji wa bidhaa za maziwa, huku mhudumu akiwa ndani ya kibanda hicho akisubiri wateja waje ili waweze kununua bidhaa hizo, ili na yeye apate kujipatia kipato kitakachomsaidia kujikimu katika maisha yake.

Kibanda maalum kinachotumiwa katika shughuli ya uuzaji wa maziwa, kikiwa na mashine maalumu, ambayo ina sehemu ya kuweka pesa na sehemu ya kutolea maziwa, ambapo mteja atapata maziwa kutokana na kiwango cha pesa atakachoweka ndani ya mashine hiyo.

Watu wengi wakiwa ndani ya duka maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa bidhaa ya maziwa, wakijipatia bidhaa hiyo ili waweze kuitumia katika matumizi tofautitofauti majumbani mwao.

Kibanda maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa. Huku ndani ya banda hilo kukiwa na mashine maalumu, inayotumiwa katika uuzaji wa bidhaa hiyo, ambayo ina sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia maziwa.

Kibanda maalumu kinachotumika katika uuzaji wa maziwa, kikiwa na mashine maalumu inayotumiwa katika shughuli hiyo. Mashine hiyo ikiwa na sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia maziwa; mteja anapata maziwa kutokana na kiwango cha pesa atakachoweka ndani ya mashine hiyo.

Duka kubwa la bidhaa ya maziwa ya ng'ombe likiwa limechorwa picha kubwa ya ng'ombe wa maziwa, duka hili linaweza likawasaida watu mbalimbali kuweza kupata huduma hiyo ya maziwa, ili kuongeza lishe.

Mashine maalum inayotumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa ina sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia maziwa, huku mteja atapata maziwa kutokana na kiwango cha pesa atakachoweka ndani ya mashine hiyo.

Mashine maalumu inayoweza kutumika katika uuzaji wa maziwa ikiwa inasehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia maziwa. Mteja anapata maziwa kutokana na kiwango cha pesa atakachoweka ndani ya mashine hiyo.

Kibanda maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa kimechorwa picha ya ng’ombe nje, ndani kukiwa na watu watatu wanaopatiwa huduma ya kupewa maziwa ili wapate kuyatumia katika matumizi tofautitofauti.

Wateja watatu wakiwa wamepanga mstari ili kusubiri kuhudumiwa katika mashine inayotumiwa kuuzia maziwa. Huku ikiwa na sehemu ya kukiingia na sehemu ya kuwekea pesa. Ili mteja apate maziwa kutokana na kiwango cha pesa kitakachowekwa ndani ya mashine hiyo.

Kibanda maalumu kinachotumika katika uuzaji wa maziwa mteja akiwa dirishani akisubiri huduma ya kupewa maziwa kutoka kwa mhudumu aliyondani kibanda hicho, ili akayatumie maziwa hayo katika matumizi tofautitofauti.

Ndani ya duka dogo lenye bidhaa mbalimbali mwanamke mmoja akiwa anachuja maziwa, na kuyaweka kwenye jagi; tayari kwa ajili ya kuyatunza na kuweza kuwasubiri wateja wanaokuja mahali hapo ili kujipatia bidhaa hiyo.

Eneo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa maziwa ya ng'ombe, likiwa na mashine tofautitofauti zinazosaidia katika utoaji wa huduma hiyo, zinazomwezesha mteja kuweza kuweka pesa yake na kupata maziwa.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa akiwa imewekwa nje, ambayo inasehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia ili mteja apate maziwa kutokana na kiwango cha pesa kitakachowekwa ndani ya mashine hiyo.

Mashine mbili maalumu zinazoweza kutumika katika uuzaji wa maziwa zikiwa na sehemu kwa ajili ya kuwekea pesa na sehemu kwa ajili ya kukingia maziwa, mteja atapata kiasi cha maziwa anachokitaka kutokana na pesa atakayoweka ndani ya mashine hizo.

Katika kibanda maalumu kinachotumiwa kwenye shughuli za uuzaji wa bidhaa za maziwa, mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe akiwa anapima maziwa ili, kumpatia mteja wake aliyepo dirishani nje ya kibanda hicho.

Mashine maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ikiwa imewekwa katika eneo maalumu. Mashine hiyo ikiwa na eneo au sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kutolea maziwa, ili wateja wapate kujipatia bidhaa hiyo kutokana na pesa watakayoweka.

Duka maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa maziwa, kijana mmoja akiwa amesimama nje ya duka hilo huku kisubiri apimiwe maziwa yake, na kuweza kupatiwa kwa ajili ya matumizi binafsi akiwa nyumbani.

Mtu mmoja akiwa mbele ya mashine muhimu na maalumu inayotumiwa katika uuzaji wa maziwa, iliyo na sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia maziwa, huku mteja atapata kiasi cha maziwa kutokana na kiasi cha pesa atakachoweka ndani ya mashine hiyo.

Mashine maalumu inayotumiwa katika uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, huku ikiwa na eneo la kuwekea pesa na eneo la kutolea maziwa kutokana na kiwango cha pesa ambacho mteja atakiweka ndani ya mashine hiyo.

Nje ya duka moja linalouza bidhaa mbalimbali kukiwa na Mashine maalumu, inayotumiwa kwa uuzaji wa bidhaa za maziwa ya ng"ombe, huku mashine hiyo ikiwa na sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kutolea maziwa.

Mashine maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ikiwa nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, mashine hiyo ikiwa na eneo la kuwekewa pesa pamoja na eneo la kutolea maziwa ili kumwezesha mteja kuweza kupata kiwango cha maziwa kutokana na pesa atakayoiweka.

Eneo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa maziwa. Ikiwa na mashine maalumu inayotumika katika huduma hiyo ambayo, ina sehemu ya kuwekewa pesa sehemu ya kutolea maziwa.

Mashine inayo tumiwa kwenye uuzaji wa maziwa, ambapo ina sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia. Kila mteja atapata kiasi cha maziwa kulingana na kiasi cha pesa atakachoweka ndani ya mashine hiyo.

Mashine maalumu inayotumiwa katika uuzaji wa maziwa, ikiwa na eneo la kuwekea pesa pamoja na eneo la kukingia maziwa. Huku mteja atapata bidhaa hiyo kutokana na kiwango cha pesa atakachokiweka ndani ya mashine hiyo.

Mtu mmoja akiwa amesimama mbele ya mashine maalumu inayotumiwa katika uuzaji wa maziwa, tayari akiwa ameweka kiwango cha pesa na huku akiwa amekinga maziwa, kutokana na kile kiwango alichokiweka.

Ndani ya chumba maalumu ambacho bidhaa mbalimbali maziwa zimepangiliwa. Mtu mmoja akiwa anaangalia na kuwahudumia watu, waliopo ndani ya chumba hicho ili waweze kujipatia bidhaa wanazohitaji.

Duka la maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa maziwa mteja mmoja akiwa mbele ya duka hilo huku akipatiwa huduma hiyo, ili aweze kutumia maziwa hayo katika matumizi tofautitofauti nyumbani kwake.

Mashine maalumu inayotumiwa katika uuzaji wa maziwa ikiwa na sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia maziwa, ambapo mteja atapata kiasi cha maziwa kutokana na pesa atakayoweka ndani ya mashine hiyo.

Mtu mmoja akiwa anajipimia maziwa kwenye mashine maalumu inayotumia kwenye shughuli hiyo, ambayo ina sehemu ya kuwekea pesa na mtu atapata kiasi cha maziwa kutokana na kiwango cha pesa atakachokiweka kwenye mashine hiyo.

Mtu mmoja akiwa anakinga maziwa kutoka katika mashine maalumu inayotumiwa kwenye shughuli hiyo, huku ikiwa na sehemu maalumu ya kuwekea pesa, mtu atapata maziwa kutokana na kiasi cha pesa atakacho kiweka ndani ya mashine hiyo.

Mashine maalumu inayotumiwa katika uuzaji wa maziwa ikiwa ina sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kukingia maziwa, mteja atapata maziwa kutokana na Kiwango cha pesa atakacho weka ndani ya mashine hiyo.

Duka maalumu linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa mvulana mmoja akiwa nje ya dirisha la duka hilo, huku akisubiri apimiwe maziwa na kuweza kupatiwa akatumie katika matumizi mbalimbali huko nyumbani kwake.

Eneo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa maziwa mashine kubwa iliyochorwa picha ya ng'ombe ikiwa ni moja ya mashine zinazotumiwa katika uuzaji wa maziwa, iliyo na sehemu ya kuwekewa pesa pamoja na sehemu ya kutolea maziwa.

Duka linalouza bidhaa tofautitofauti, huku nje likiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzia vinywaji lakini pia duka hili linauza bidhaa za maziwa, ili wateja waweze kujipatia bidhaa hizo maeneo hayo na kuweza kutumia katika matumizi mbalimbali manyumbani mwao.

Ndani ya eneo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa maziwa kukiwa na mashine kubwa inayotumika katika huduma hiyo, huku mashine hiyo ikiwa na sehemu ya kuwekea pesa na sehemu ya kutolewa maziwa.

Fanicha mbalimbali zikiwa zimepangiliwa vizuri ndani ya chumba kikubwa kinachopendeza, tayari kwa ajili ya wateja kuja kuangalia na kununua ili waweze kuzitumia katika majumba yao kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Fanicha mbalimbali zilizowekwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja; ili waweze kujipatia fanicha hizo na kuweza kuziweka ndani kama vile mapambo.

Eneo la wazi maalumu kwaajili ya kuuzia fanicha mbalimbali kama vile: vitanda ili wateja wapate kuziona bidhaa hizo na kuweza kununua ili kuzipeleka majumbani mwao, huku wauzaji wa bidhaa hizo wapate kujipatia kipato.

Samani mbalimbali zikiwa zimepangiliwa vizuri katika mtindo unaopendeza, ndani ya chumba kikubwa tayari kwa ajili ya wateja kuja kutembelea na kuangalia bidhaa hizo, ili waweze kununua na kwenda kuzitumia majumbani mwao.

Mafundi seremala wakiwa katika eneo lao la kazi wakiranda mbao kwa ajili ya kuanza kutengeneza fanicha, ili ziweze kuwasaidia katika mauzo na kujipatia kipato waweze kutumia na familia zao.

Katika chumba kikubwa kilicho na mandhari yenye kupendeza, samani mbalimbali zikiwa zimepangiliwa vizuri tayari kwa ajili ya wateja kuja na kuangalia na kununua ili waweze kwenda kuzitumia majumbani mwao.

Meza kubwa iliyozungukwa na viti nane, ikiwa nje ya nyumba tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ili waweze kujipatia bidhaa hiyo kwa ajili ya matumizi mbalimbali majumbani mwao.

Eneo la wazi linalotumiwa katika uuzaji wa fanicha mbalimbali likiwa na bidhaa kama vile meza, na viti. Tayari kwa ajili ya kusubiri wateja ili waje kununua bidhaa hizo na kuweza kuzitumia majumbani mwao.

Katika eneo la wazi samani mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri ili kuwavutia wateja wanaopita katika eneo hilo waweze kuja kuangalia na kununua samani hizo ili wakazitumie majumbani mwao.

Katika eneo la wazi Mwanamke mmoja akiwa anakata mbao kwa ajili ya kutengenezea samani, ili pesa hiyo iweze kumsaidia yeye pamoja na familia yake katika matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Samani mbalimbali ambazo ni mpya zikiwa zimewekwa katika mazingira, ili wateja waje kuangalia na kununua. Ili waweze kutumia katika mazingira tofautitofauti na matumizi tofautitofauti huko majumbani mwao.

Eneo maalumu lililofunikwa juu kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali zilizopangwa vizuri, huku mteja mmoja akiwa anangalia na kuchagua kitu anachokihitaji ili akatumie katika mazingira yake ya nyumbani.

Samani mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya chumba kikubwa kinachovutia, tayari kwa ajili ya wateja kuja kuangalia ili wapate kununua, na kuweza kupeleka majumbani mwao, kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Eneo la wazi na linalotumiwa katika uuzaji wa fanicha mbalimbali kama vile vitanda na makabati. Likiwa vimepangwa tayari kwa ajili ya kusubiri wateja ili waweze kununua na kuweza kupeleka majumbani mwao.

Katika eneo maalumu lenye kupendeza kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali zilizopangwa vizuri, tayari kwa ajili ya kuwakaribisha wateja ili waje kuangalia na kununua bidhaa hizo, wakazitumie majumbani mwao kwa matumizi tofautitofauti.

Ndani ya chumba kikubwa chenye kuvutia kilicho na mandhari nzuri, kikiwa na samani mbalimbali zilizo pangiliwa vizuri, tayari kwa ajili ya wateja kuja kuangalia na kununua bidhaa hizo ili waweze kwenda kuzitumia majumbani mwao.

Eneo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa samani mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri katika mpangilio ulionyooka, ili wateja waje kuangalia na kununua bidhaa hizo, kwa ajili ya matumizi mbalimbali majumbani mwao.

Samani mbalimbali zikiwa ndani ya chumba kizuri chenye kuvutia, kwa ajili ya wateja kuja kuangalia bidhaa hizo na kuweza kununua, ili waweze kuzitumia majumbani mwao kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Eneo maalumu kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali huku zikiwa zimepangwa vizuri tayari kwa ajili ya kusubiri wateja, wapate kuja kununua samani hizo na kuweza kuzitumia majumbani mwao kwa matumizi tofauti tofauti.

Chumba kikubwa kinachotumiwa katika shughuli maalumu ya uuzaji wa samani mbalimbali, huku mteja akiwa anaangalia na kukagua kama ataridhi na bidhaa zilizopo ili aweze kununua na kwenda kuzipeleka nyumbani kwake.

Meza nzuri iliyotengenezwa katika mtindo wa kisasa, ikiwa tayari kwaajili ya kuuzwa kwa wateja, ambapo imewekwa sehemu ya nje ili watu wapate kuiona na kuweza kupeleka makwao ili kuitumia katika mazingira na namna tofauti tofauti.

Samani mbalimbali zenye kuvutia zikiwa zimepangwa katika eneo la wazi ili kuwasaidia wapitanjia pamoja na wateja kuweza kuziona vizuri, waweze kuja kununua na kwenda kuzitumia katika mazingira tofautitofauti na matumizi mbalimbali majumbani mwao.

Eneo maalumu kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali, meza pamoja na viti vikiwa vimepangwa vizuri, tayari kwa ajili ya kuwasubiri wateja, ili waweze kujipatia bidhaa hizo na kuweza kuzipeleka majumbani kwao.

Samani mbalimbali zikiwa katika eneo maalumu kwa ajili ya uuzaji, ili wateja waje kuangalia na kununua kwa ajili ya kuzipeleka majumbani mwao, ili ziweze kutumika kwenye matumizi mbalimbali.

Ndani ya chumba kikubwa chenye kuvutia, samani mbalimbali zikiwa zimepangiliwa vizuri, ili wateja waje kuangalia na kununua kwa ajili ya kwenda kuzitumia katika mazingira tofauti tofauti majumbani mwao na matumizi mbalimbali.

Katika eneo maalumu lililopangiliwa vizuri na kufunikwa juu kwa ajili ya uuzaji wa fanicha mbalimbali zilizopangwa katika mazingira mazuri, tayari kwa ajili ya kusubiri wateja waje kununua bidhaa hizo.

Eneo la wazi linalotumika katika uuzaji wa fanicha mbalimbali kama vile vitanda ikiwa nje vimepangwa vizuri ili wateja watakaopita eneo hilo, waweze kuviona na kuweza kununua ili wakavitumie majumbani kwao.

Katika eneo la wazi samani mbalimbali zikiwa zimepangiliwa vizuri, ili wateja wakipita maeneo hayo waweze kuona na kuja kununua kwa ajili ya kwenda kutumia katika mazingira tofauti tofauti na shughuli tofauti tofauti majumbani mwao.

Chumba maalum kinachotumiwa katika uuzaji wa samani, zikiwa zimepangiliwa vizuri ili kuwavutia wateja waje kununua bidhaa hizo na kwenda kuzitumia majumbani mwao katika mazingira na namna tofauti tofauti.

Ndani ya eneo kubwa lenye kupendeza bidhaa mbalimbali za samani zikiwazimepangiliwa vizuri aina ya vitanda, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ili wakaweze kutumia katika mazingira yao ya nyumbani.

Meza iliyozungukwa na viti vinne ikiwa imewekwa katika eneo la wazi, ili wateja pamoja na wapita njia wapate kuiona na kuweza kuinunua wakaitumie katika mazingira na namna tofautitofauti majumbani mwao.

Thamani mbalimbali zikiwa katika eneo la nje, ili wateja wapate kuziona na kuweza kununua kwaajili ya matumizi mbalimbali majumbani mwao na muuzaji apate kipata kwaajili ya kutumia na familia yake.

Katika hoteli kubwa yenye kupendeza, mtu mmoja akiwa katika eneo la mapokezi akipata maelezo mbalimbali kutoka kwa muhudumu, ili aweze kufanya mambo aliyofuata katika hoteli hiyo.

Jengo kubwa la hoteli lenye kupendeza huku mataa yanayowaka vizuri yakiwa yanafanya eneo hilo liwe lenye kuvutia, na nje kukiwa kumebandikwa aina vyote ya vyakula vinavyopatikana ndani ya hoteli hiyo.

Katika eneo kubwa la hoteli lililo na viti vingi kwa ajili ya wateja kuweza kupumzika na meza moja, ikiwa na vitabu vingi ili wateja watakapo kuja katika eneo hilo waweze kujisomea vitabu hivyo.

Ndani ya eneo kubwa lenye mwanga mwingi kwa ajili ya kupata chakula, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya eneo hilo wakila chakula huku wakifurahia huduma wanayoipata ndani ya eneo hilo.

Chumba kikubwa kwa ajili ya kulalia wageni ukiwa na mandhari yenye kuvutia mataa yenye kupendeza na mwanga mzuri, huku pembeni kukiwa na kitanda kikubwa kilichotandikwa vizuri juu yake kukiwa kuna mito miwili.

Ndani ya nyumba kubwa ya hoteli wasichana wawili waliovalia sare nyeupe, wakiwa wanamkaribisha mteja wao wa kiume ili aweze kujipatia huduma mbalimbali zinazopatikana ndani ya hoteli hiyo.

Eneo kubwa zuri la hoteli lenye mwanga wa kutosha na mandhari yenye kuvutia, pembeni likiwa na sehemu ya kupumzikia wateja wake, na kwingine kukiwa na mapokezi ili wateja watakaoingia sehemu hiyo wapate kupokelewa vizuri.

Katika vibanda mbalimbali vya mtaani vinavyouza mbogamboga pamoja na matunda, wateja wengi wakiwa wamezunguka vibanda hivyo, huku wakijipatia bidhaa tofauti tofauti zinazoweza kuwasaidia katika matumizi yao ya nyumbani.

Maduka ya mitaani yanayouza bidhaa tofautitofauti kama vile mboga za majani pamoja na matunda, huku wateja wakiwa wanajipatia bidhaa hizo, ili waweze kutumia majumbani mwao katika matumizi tofautitofauti.

Katika eneo kubwa wanalouza bidhaa tofautitofauti mteja akiwa amesimama mbele ya meza ndefu, akiulizia bidhaa anayohitaji ili akaweze kuitumia nyumbani kwake, katika mazingira na namna tofautitofauti.

Katika eneo la soko kwa ajili ya uuzaji wa matunda mbalimbali. Mwanamke mmoja aliyevalia vizuri akiwa anamhudumia mteja wake matunda aina ya ndizi, ili aweze kula yeye pamoja na familia yake.

Katika soko kubwa linalouza matunda mbalimbali kama vile ndizi, nanasi nanasi, machungwa na mengineyo huku muhudumu akiwa amekaa kwa namna ambayo anaonesha amekata tamaa ya uuzaji.

Ndani ya soko linalouza bidhaa mbalimbali za asili, mteja akiwa anaulizia bidhaa anazozitaka, ili ziweze kumsaidia katika mazingira yake na mahitaji yake, pale anapokuwa nyumbani kwake.

Eneo la soko kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mbogamboga. Mwanamke mmoja aliyevalia vizuri akiwa anapanga bidhaa zake, tayari kwa ajili ya kuwakaribisha wateja katika eneo hilo, ili waweze kujipatia huduma.

Eneo la soko panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali kama vile mikoba ya kike na bidhaa zingine, kukiwa na msongamano wa watu wengi wenye rika tofauti tofauti, wakichagua bidhaa zinazoweza kuwafaa katika maisha yao.

Eneo la soko kwa ajili ya uuzaji mitaa mbalimbali kama vile nguo za watu wazima na watoto. Wateja wakiwa ndani ya soko hilo huku wakichagua nguo mbalimbali zinazoweza kuwafaa wenyewe na familia zao.

Katika eneo la soko linalouza bidhaa mbalilmbali, huku bidhaa hizo zikiwa zimepangwa katika mpangilio wenye kupendeza, ili wateja waje kuangalia na kununua kwa kwenda kuangalia katika mazingira tofautitofauti majumbani mwao.

Katika eneo la soko ambapo wanauza bidhaa tofauti tofauti, wateja mbalimbali, wakiwa wanajipatia bidhaa hizo, ili waweze kwenda kuzitumia katika mazingira yao ya kila siku na katika majumba yao wanayoishi.

Ndani ya eneo kubwa la soko watu wengi wakiwa wanapishana wenye rika tofautitofauti, kila mmoja akitafuta bidhaa anazozihitaji ili zikamsaidie katika mazingira yake ya kila siku anayoishi.

Katika eneo la soko mtu mmoja ambaye ni muuzaji wa bidhaa aina ya vitunguu, akiwa amevipangilia vizuri ili wateja waje kuangalia na kununua bidhaa zake wakapate kuzitumia majumbani mwao.

Eneo la soko lililo na bidhaa mbalimbali zenye kupendeza zilizopangiliwa vizuri huku wateja wakiwa wanachagua bidhaa hizo ili waweze kujipatia bidhaa wanazozipenda na kuweza kuzitumia majumbani mwao.

Eneo la soko linalouza bidhaa tofautitofauti kama vile nyanya huku wauzaji wa bidhaa hizo wakiwa wamekaa, wakisubiri wateja wapate kuja kununua ili waweze kujipatia kipato watakachotumia wenyewe na familia zao.

Eneo la soko wanapouza bidhaa mbalimbali kama vile mboga za majani, nyanya pamoja na viazi , mteja akiwa anapatiwa bidhaa zake kutoka kwa mhudumu ili aweze akazitimie bidhaa hizo katika mazingira mbalimbali na matumizi atakayoamua.

Eneo la soko kwaajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali kama vile nyanay, kati pamoja na viazi mviringo. Muhudumu akiwa anapanga bidhaa zake ili wateja waje kununua bidhaa hizo na kuweza kuzitumia katika mazingira mbalimbali na matumizi tofauti tofauti.

Eneo la soko kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, huku muuzaji mmoja akiwa amekaa anasubiria wateja waje kununua bidhaa zake ili na yeye aweze kujipatia kipato na kuweza kujikimu katika maisha yake.

Katika eneo moja lililopangiliwa vizuri kwa ajili ya uuzaji wa vitu mbalimbali, muhudumu akiwa amekaa ndani ya chumba hicho huku akisubiri wateja wake waje kujipatia bidhaa ili waweze kuzipeleka majumbani mwao.

Eneo la soko kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, mwanamke mmoja akiwa anamhudumia mteja wake kwa kuweka nyanya ndani ya mfuko ili aweze kumpatia na kwenda nazo nyumbani kwa ajili ya mapishi.

Katika eneo la soko wafanya biashara wengi wakiwa wamekaa huku kila mmoja amejikinga na jua kwa namna yake, ambapo wanasubiri wateja waje kununua bidhaa zao ili na wenyewe waweze kujipatia kipato.

Kifaa maalumu kinachotumiwa katika utoaji wa pesa kutoka kwenye kadi ili kuwasaidia watumiaji wa kadi hizo waweze kujipatia pesa popote pale bila yakwenda katika maeneo ya mabenki mbalimbali.

Kifaa maalumu kinachotumiwa katika utoaji wa pesa. Ili kuwarahisishia watumiaji wa mitandao ya simu kuweza kutoa pesa sehemu yoyote ile, na kufanya shughuli zao mbalimbali wanazozifanya kila siku.

Moja ya mali isiyohamishika, nyumba kubwa iliyojengwa vizuri na kuwekewa uzio imara huku nyaya za umeme zikiwa zimetoka kwenye nguzo na kuingia ndani ya nyumba hiyo, ili kuweza kusambaza umeme katika nyumba hiyo.

Majumba mbalimbali marefu ambayo yanaweza kutumika kama ofisi, lakini pia kama makazi ya watu yakiwa yamejengwa vizuri katika mitindo ya kisasa, na huku majumba mengine yakiwa yanatengenezwa ili kuweza kutumika katika mazingira tofautitofauti na kazi mbalimbali.

Moja ya mali isiyo hamishika jengo kubwa lenye kupendeza likiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mtu yeyote, ili aweze kulitumia jengo hilo katika matumizi tofautitofauti na kumwingizia pesa.

Eneo maalumu linalotumiwa kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mabegi na viatu. Wateja mbalimbali wa kike kwa wa kiume wakiwa ndani ya eneo hilo wakichagua bidhaa mbalimbali ili ziweze kuwafaa katika matumizi yao ya kila siku.

Duka maalumu linalouza bidhaa mbalimbali kama vile nguo za wanawake, za wanaume pamoja na nguo za watoto; likiwa limefunguliwa tayari kwa ajili ya kutoa huduma hiyo kwa wateja, ili waweze kujipatia bidhaa hizo na kuweza kupendeza wanapokuwa manyumbani mwao.

Eneo maalum kwa ajili ya kuuzia vitu mbalimbali kama vile vyakula, kukiwa na wahudumu waliovalia sare zao nyeupe, wakiandaa vitu mbalimbali vinavyoweza kuuzwa ndani ya eneo hilo ili wateja wapate kujipatia huduma.

Eneo maalumu kwaajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile viatu, watu wengi wakiwa ndani ya soko hilo ili kuweza kujipatia bidhaa mbalimbali waweze kupendeza kutokana na vitu vilivyomo ndani ya eneo hilo.

Duka maalumu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za nguo kama vile mashati na suruali, zikiwa zimepangwa vizuri tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua bidhaa hizo na kuweza kuzitumia huko majumbani mwao.

Duka maalumu linalouza bidhaa mbalimbali kama vile nguo, tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua, ili waweze kuvaa na kuweza kupendeza pale wanapokuwa kazini au nyumbani kwao.

Jengo kubwa la biashara lililo na maduka mengi pamoja na bidhaa tofautitofauti, huku wateja wakiwa wanapita ndani ya maduka hayo kwa ajili ya kuchagua bidhaa mbalimbali wanazozitaka ili kuweza kufanikisha malengo yao majumbani mwao.

Jengo maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali, huku watu wengi wakiwa wanaingia na kutoka ndani ya jengo hilo kwa ajili ya kujipatia bidhaa hizo, ili waweze kuzitumia katika mazingira tofautitofauti ya maisha yao.

Ndani ya jengo kubwa linalotumiwa katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri, ili wateja kuja kununua bidhaa wanazozihitaji, waweze kwenda kuzitumia majumbani mwao, jinsi wanavyotaka.

Duka maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile nguo za kiume suruali pamoja na mashati, huku juu yake kukiwa kumebandikwa bei ambayo inatakiwa kuuzwa nguo hizo.

Duka maalumu linalouza bidhaa mbalimbali kama vile kofia, mikufu pamoja na viatu vikiwa vimepangwa vizuri tayari kwa ajili ya wateja kuja kuangalia na kujipatia bidhaa hizo, ili waweze kuzitumia katika mazingira tofautitofauti.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye mandhari yenye kupendeza likiwa limepangilwa vizuri, watu wakiwa wanachagua bidhaa mbalimbali wanazozihitaji ili ziweze kuwasaidia wanapokuwa majumbani mwao.

Ndani ya duka la kisasa lililopangiliwa vizuri bidhaa tofautitofauti ili wateja wakija ndani ya duka hilo, waweze kuzipata na kuangalia bidhaa hizo kiurahisi na kuweza kununua ili wakazitumie majumbani mwao.

Ndani ya jumba maalumu linalotumiwa katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile dawa za miswaki pamoja na bidhaa zingine, likiwa na wateja mbalimbali wanaochagua bidhaa ndani ya duka hilo ili kuweza kuzitumia majumbani mwao.

Ndani ya chumba kikubwa kilicho pangiliwa vizuri kwaajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ili wateja waje kujipatia bidhaa hizo na kuweza kuzitumia katika matumizi mbalimbali majumbani mwao, ili kuongeza lishe pamioja na mambo mengine.

Ndani ya duka kubwa zuri lenye kuvutia linalouza bidhaa mbalimbali kama vile sabuni pamoja na mafuta, huku mteja mmoja akiwa ameshika bidhaa anayoihitaji ili aweze kuitumia nyumbani kwake.

Eneo maalumu linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile viatu, huku vikiwa vimepangwa vizuri tayari kwa ajili ya wateja kuja kujipatia bidhaa hizo, na kuweza kuzitumia katika matumizi mbalimbali majumbani mwao.

Ndani ya duka kubwa lililopangiliwa vizuri linalouza bidhaa mbalimbali kama vile viatu pamoja na ndala ili wateja wapate kujipatia bidhaa hizo kwaajili ya matumizi mbalimbali wanapokuwa majumbani mwao pamoja na maofisini.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kukiwa na wateja wa aina tofauti tofauti wakichagua bidhaa wanazo wafaa, ili waweze kwenda kuzitumia majumbani mwao pamoja na familia zao.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vyombo, huku wateja wakiwa wanaangalia na kuchagua bidhaa wanazozihitaji ili waweze kuzitumia katika mazingira yao ya kila siku nyumbani kwao.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali pamoja na matunda huku vikiwa vimepangiliwa vizuri, tayari kwa ajili ya wateja kuja kuangalia na kununua ili waweze kutumia katika mazingira yao ya nyumbani.

Eneo maalumu lenye mandhari yenye kuvutia kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, huku ndani ya eneo hilo kukiwa na wateja wengi, wakichagua bidhaa zinazowafaa ili waweze kutumia majumbani mwao.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, watu mbalimbali wakiwa wanachagua bidhaa zinazowafaa ili waweze kuzitumia wenyewe pamoja na familia zao. Pale wanapokuwa nyumbani kwao.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile nguo za watoto, zilizopangwa vizuri katika mstari ulionyooka tayari kwa ajili ya kusubiri wateja ili waje kujipatia bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lililopangiliwa vizuri, mtu mmoja akiwa anachangua bidhaa anazozitaka ndani ya duka hilo, ili ziweze kumsaidia katika mazingira yake mbalimbali anapokuwa nyumbani.

Chumba kikubwa chenye mandhari yenye kuvutia kikiwa kimepangwa bidhaa za aina mbalimbali kama vile vinywaji, tayari kwa ajili ya kusubiri wateja ili waje kununua bidhaa hizo na kuweza kupeleka majimbani mwao.